Gari la zamani lenye rangi ya kijivu lililong'aa limeegeshwa kwenye barabara ya mawe. Lina taa kubwa mbili mbele na viungo vya magurudumu nyeusi. Magurudumu yake yana rangi ya kahawia na speaker za mbao.

Eneo hili linaonyesha meza iliyojaa samaki waliopikwa na kukaushwa wakiuzwa sokoni au kando ya barabara. Kuna aina mbalimbali za samaki wengine wamekaangwa hadi kuwa kahawia dhahabu wengine wamekaushwa kabisa.

Gari la kisasa la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Ni gari la aina ya Sedan na madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa na miti mirefu ya aina ya misonobari yanaonekana.

Wanaume wawili wanakabana mikono kwa nguvu. Wakionekana kufanya biashara. Mmoja amevaa suti ya blue na tai akiwa ameshikilia funguo za gari mkononi huku mwingine akishika mkono wake. Nyuma yao, gari linawaka likionyesha shughuli ya mauzo.

Gari aina ya basi ndogo la abiria lenye rangi ya fedha, limesimama kwenye eneo la changarawe. Likiwa na tairi zenye rimu za kahawia. Mbele yake kuna bampa nyeusi na taa zinazong'aa.

Duka la Maziwa lenye bango kubwa juu ya mlango linasema "Mount Kenya Milk Depot" , duka lenyewe limepakwa rangi ya bluu na kunapita za bidhaa za maziwa kwenye milango na kuta nje. Ndani ya duka kupitia mlango iliyo wazi ,bidhaa nyingine zinaonekana zikiwa zimepangwa nje pia kuna gari.

Eneo la soko la wazi au duka la viatu ambalo viatu vingi vimepambwa au vimepangwa kwa namna ya kipekee. Viatu za michezo pamoja na sandali na aina nyingine za viatu vimefungwa kwa kamba huku zikining'inia kutoka kwenye dari la turubai.

Gari la aina ya Toyota Hilux limeegeshwa kwenye nyasi ndefu likizungukwa na miti mirefu na mierezi chini ya anga la blue . Hapo kando unaweza kumuona mtu aliye nyuma ya gari hilo akiwa amevalia kofia na barakoa.

Mwanamke anapanga bidhaa kwenye friji kubwa dukani. Bidhaa nyingi ni maziwa, au vinywaji vingi vya delamere na daima, vikiwa vimefungashwa kwenye pakiti ya kadibodi. Mwanamke huyu amevaa koti jeupe, labda ni mfanyakazi wa duka au kampuni za bidhaa hizi.

Katika maegesho ya magari, safu ndefu ya magari imepangwa kwa umaridadi yote yakitazama kwa upande mmoja. Magari haya yana rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, blue na nyeupe ziking'aa chini ya mwanga wa jua.

Katika jengo lenye kuta za kijani na nyeupe, wateja watatu wamesimama kwenye kaunta ndefu wakihudumiwa. Kila kaunta imetengwa ikiwa na viashiria vya teller juu yake. Zikionyesha vituo tofauti vya huduma.

Ndani ya duka la nguo au vitambaa, kuna nguo na vitambaa vyingi vilivyopangwa vizuri, kwenye rafu na makabati. Kwenye upande wa kulia, kuna nguo zilizoning'inia na nyingi zikiwa zimefungwa.

Ndani ya jumba kubwa na lenye mwanga mkali, kuna maonyesho ya magari. Magari mengi mapya yenye rangi mbalimbali, kama vile nyekundu, nyeupe, na machungwa, yameegeshwa kwenye sakafu iliyong'aa.

Kuna mkusanyiko mkubwa wa vikapu vilivyofumwa kwa mikono vikiwa na maumbo na ukubwa mbalimbali. Vikapu hivyo vina rangi nyingi na michoro tofauti zikiwemo nyekundu, dhulu , kijani, njano na rangi za asili.

Ndani ya soko au banda la kuuza mboga, kuna masanduku matatu yaliyojaa bidhaa. Sanduku la kushoto lina viazi vikuu vingi. Katikati kuna rundo kubwa la vitunguu, na sanduku la kulia limejaa nyanya.

Simu ya kisasa inashikiliwa na mkono. Kwenye kiio cha simu kuna programu inaonekana kua ya huduma za kifedha au mawasiliano. Kuna picha ndogo ya watu chini ya vifungo vingine ikionekana tofauti kama check balance , Mpesa na Transfer .

Hii ni maegesho ya ndani yaliyojaa magari ya kifahari. Kuna magari mengi yaliyoegeshwa vizuri, yakiwemo SUV nyeusi, gari la bluu na magari mengine meusi na meupe. Taa za gari zimeangaza eneo lote, na kuta nyeupe zinaonyesha mazingira safi ni ya kisasa.

Nyumba ndogo, yenye kuta nyeupe, na paa la bati, lina milango na madirisha ya blue . Juu ya ukuta, kuna maandishi ya rangi tofauti yanayoashiria biashara zinazoendeshwa hapo. Mwanamke amesimama mlangoni, akiwa amevaa shati lenye miraba na suruali ya jeans , akitabasamu.

Hii ni soko kubwa lenye shughuli nyingi, ambapo umati wa watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara. Kuna mabanda mengi yaliyo na miundo ya paa na bidhaa mbalimbali zimepangwa chini kwa ajili ya kuuza.

Mkusanyiko mkubwa wa Vito vya kitamaduni vinaonekana vimetengenezwa kwa shanga ndogondogo zikiwa zimetundikwa na kupangwa. kuna shanga za shingo pangili na mapambo mingine yenye rangi mbalimbali Kama vile nyekundu, kijani, bluu, njano na machungwa.

Kredi zimepangwa na vyakula mbali mbali, vikiwemo viazi vikuu, viazi vitamu na viazi vya kawaida, vyote vikiwa vimetenganishwa kwenye ndoo, viazi vitamu vimepangwa kwenye vikapu cha kusokotwa.

Huku ni tangazo la biashara la kampuni ya Britam. Kichwa kikuu cha tangazo kinasema, kwa ufupi afya yako ndio kipao mbele chetu. Katika picha kuna mwanamke mwenye tabasamu pana akiwakilisha afya na furaha. Chini kushoto kuna kibanda kilichosema sign up for malkia by Britam for only six hundred and twenty kenyan shillings .

Ziko noti kadhaa za pesa za Kenya ambazo ni shilingi 1,000, zimetapakaa juu ya meza ya mbao. Noti hizo zina rangi ya kijani, na zinaonyesha picha za wanyama na nembo ya benki kuu la Kenya.

Soko limejaa masanduku mengi ya mbao yaliyojaa nyanya nyekundu zilizoiva, wafanya biashara kadha wamejipanga wakisimamia au kupanga bidhaa zao. Mwanamume mmoja amevalia shati la mistari na suruali ya khaki akijaribu kupanga nyanya.

Shughuli za kibiashara zimefurika kwenye soko hili lenye mandhari ya uchafu na utupu. Barabara kuu ina udongo mweusi na matope ikiwa na mabaki mengi ya mboga za kijani, za manjano. Kila pande wa barabara magunia makubwa ya kibichi yamepangwa.

Store ya wazi ya soko imepambwa kwa bidhaa mbalimbali. Juu zimetundikwa na mananasi kadha, chini yake kwenye meza ziko milundi kwa mahindi mabichi, matikiti maji na matunda mengine. Mifuko ya kijani imewekwa chini na makreti mekundu mawili yamerundikana mbele.

Mikono ya mtu inaonekana ikishughulikia noti za pesa ndani ya draw au mashine ya kuhesabu pesa. Noti hizo zinaonekana kuwa shilingi elfu moja za Kenya, ambazo ni noti zenye thamani kubwa zaidi nchini Kenya.

Soko hili linaonekana kuwa wazi. Upande wa kushoto kuna rundo la vitunguu chini na juu ya yake kuna meza iliyojaa matunda na mboga mbalimbali, kama vile; ndizi, limau na vingine. Upande wa kulia kuna nguo na vitambaa.

Hapa kuna mlango wa duka ambao una mabango makubwa ya kijani yenye neno M-Pesa. Ndani ya duka upande wa kushoto kuna chupa nyingi za maji zikiwa zimepangwa. Pia vitu zingine vilivyoning'inia au kupangwa.

Magari mengi ya aina tofauti na aina mbalimbali yamepangwa kwenye mstari mrefu kwenye sehemu ya kuegesha magari iliyojegwa kwa matofali. Nyuma yao, majengo marefu na ya maghorofa yanaonekana. Yakionekana angani.

Mlango wa duka au biashara ndogo ukiwa na ngazi kadhaa zinaonekana zikielekea kwenye mlango. Mlango ni ya kijani kibichi na ina mbango yenye maandishi meupe ingawa maandishi yanayoonekana wazi. Ndani ya duka kuna chupa za maji na soda.

Shuka sokoni pamejaa na matunda na mboga. Ndizi zimetandikwa juu, huku nyanya karoti mahindi na viazi vikiwa vimepangwa chini kwenye masanduku na mifuko. Baadhi ya wafanyabiashara na wateja wanaonekana kwa mbali, ilhali kuna mama aliyeonekana na dress skati ya nyeupe.

Hili ni ndani ya chumba cha maonyesho ya magari mengi mapya ya kifahari yakiwa yamepangwa kwa ajili ya kuonyeshwa. Kuna dawati la mapokezi au la mauzo katikati na viti vya kupumzikia.

Huu ni mtazamo wa duka ndogo. Bidhaa zikiwa zimepangwa nje kuelekea barabarani mbele kuna rundo la vivurushi vikubwa vyeupe huenda vikiwa na nguo au bidhaa nyingine. Pembeni yake kumebebeshwa mifuko ya manjano na nyeupe ikionyesha huenda ni nafaa au unga.

Tangazo hili ni la bima la nyumbani. Wanatoa huduma za bima ya nyumbani na mali nyingine ikiwemo bima ya mali, bima ya kibinafsi na bima ya vitu vya thamani. Wanasema bima yao ni isiyoshindwa nchini Kenya.

Eneo hili lina rafu, zilizo jaa, vitambaa mbalimbali. Vikiwa vimekunjwa na kupangwa vizuri. Vitambaa hivyo vina rangi na michoro tofauti tofauti. Vingi vikiwa na muundo wa kitamaduni wa Kiafrika unaojulikana kama, kitenge, au ankara .

Gari jeusi la kifahari limesimama kwenye chumba chenye mwanga mkali wa maonyesho. Magurudumu yake yana ringi za kisasa na muundo wake unaonyesha bora. Kwa mbali madirisha makubwa yanatoa mwanga wa asili.

Jumba kubwa la maonyesho ya magari limeja, magari yaliyopangwa kwenye safu. Magari ya rangi tofauti, kama vile nyeusi, nyeupe na bluu, yamegeshwa chini ya dirisha kubwa la kioo likiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Hii ni noti ya pesa. Inaonekana ni noti ya shilingi mia tano ya Kenya. Upande mmoja una picha ya mzee Jomo Kenyatta na upande mwingine kuna majengo ya kihistoria, maelezo ya banki na namba za usalama pia yanaonekana.

Soko linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwenye vikapu vikubwa vya mbao. Matunda na mboga za rangi tofauti, kama vile nyekundu, kijani na njano. Zimejazana kwenye vikapu hivyo.

Shada la mapambo ya shingo na bangili zenye rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye stendi iliyotengenezwa kwa bati. Bidhaa nyingine nyingi zimetandazwa chini zikiwemo mikanda na shanda za aina mbalimbali.

Jengo la kiwanda linaonekana likiwa na mabasi au magari makubwa yanayotengenezwa. Mabasi mengi, yana rangi ya chungwa. Huku moja likiwa jeupe katikati ya picha, likionekana likiwa katika hatua za mwanzo za ujenzi au urekebishaji.

Hapa kuna soko lenye shughuli nyingi, lililojaa matunda na mboga mbalimbali. Ndizi nyingi zimetundikwa juu, na chini yake kuna milundo mikubwa ya maembe, parachichi, machungwa na matunda mengine yenye rangi ya kuvutia.

Katika eneo lenye miti mirefu na nyasi ya kijani, magari kadhaa yameegeshwa. Gari moja jeusi lenye vioo nyeusi lineegeshwa mbele. Watu kadhaa wamejikusanya karibu na magari wengine wakizungumza na wengine wameketi chini.

Kuna magari mengi meupe yaliyopangwa kwenye safu ndefu kwenye sehemu ya kuegesha magari, magari yote yamefanana kwa rangi na muundo, yakionekana kuwa mapya, anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika likiashiria hali ya hewa.

Jengo ndogo lenye rangi ya kijani lililoonyesha huduma za kifedha kwa simu linaonekana. Milango yake ya chuma imefunguka nusu. Mbele yake kuna ngazi machache au maeneo ya kutembea.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wengi wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa. Kuna rundo la matunda na mboga mbalimbali kama vile machungwa, nyanya na pilipili. Baadhi ya wauzaji wamekaa chini wakiuza bidhaa zao.

Magari matatu ya kifahari meupe, meusi na ya kijivu yameegeshwa kwenye eneo lenye lami. Taa limetundikwa juu zikiangazia eneo hilo nyuma ya magari kuna jengo lenye paa la rangi kahawai na anga la bluu linaonekana wazi.

Maegesho makubwa yamejaa magari mengi ya aina na rangi tofauti yakiwa yameegeshwa kwa mpangilio. Magari mengi yanaonekana yakiwa yameegeshwa katika safu ndefu yakionyesha kuwa ni eneo la maegesho yenye uwezo mkubwa.

Duka la wazi linaonyesha viatu vingi hasa sandali za ngozi zilizopambwa zikiwa zimetundikwa kwenye kuta au sehemu maalum. Sandali hizo zina rangi na mapambo mbalimbali zikiwemo shanga zenye maumbo na mioyo ya nyoka.

Katika barabara pana, lori kubwa la kubeba magari linaendesha; ikiwa limebeba magari kadhaa meusi. Lori lingine jeupe linaonekana kwa umbali anga linaonekana kuwa na mawingu, likionyesha hali ya utulivu.

Magari mengi ya kifahari yameegeshwa ndani ya chumba chenye madirisha makubwa ya kioo. Magari hayo yana rangi mbalimbali kama vile machungwa, bluu na kijivu. Majengo ya magari yameonyeshwa yenyee lebo inaonyekana kama sehemu ya maonyesho ya magari au duka la magari ya bei ghali.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa limejaa wanabiashara na wanunuzi. Eneo la soko lina udongo mwingi na matope huku bidhaa kama vile mboga, matunda na vitu vingine vikiwa vimepangwa chini au kwenye meza. Baadhi ya watu wamevalia buti.